Duka la maziwa linaloitwa Destiny Dairies likiwa na alama kubwa juu. Watu kadhaa wamekusanyika mbele ya duka wakionekana wakifanya ununuzi au kujadili. Duka linaonekaa kuwa na vifaa vya kuhifadhi maziwa na mazingira yaonekana kuwa ya jioni. Picha hii inatoa hisia za biashara ya maziwa na umuhimu wa huduma za maziwa katika jamii.

Kifaa cha maabara au cha uchambuzi, kimewekwa kwenye mfumo wa mrija. Kifaa hiki, kina kiowevu cha rangi ya samawati na kina alama ya kipimo. Hali hii inaashiria mchakato wa kisayansi labda kwenye uchambuzi wa maji au utafiti wa mazingira.

Mwanamke anatabasamu akiwa katikati ya shamba huku amezungukwa na mimea ya mahindi na mboga. Anaonekana kuwa na furaha na anashughulika na kazi ya kilimo. Mandhari ni ya kijani kibichi ikionyesha uzuri wa mazingira ya shambani.

Shamba la ndizi, likiwa na mimea ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Mimea, inaonekana kua katika hatua nzuri ya ukuaji na mazingira yanaonekana kuwa safi, yenye mwangaza wa jua. Inatoa hisia za kilimo na uzalishaji wa mazao huku ikionyesha umuhimu wa mashamba katika chakula.

Shamba ya ndizi ikiwa na mimea ya ndizi inayoonekana kwa wingi. Mimea ina majani ya kijani kibichi na mengine yakiwa na dalili ya kuzeeka. Mandhari ya milimani au eneo lenye milima ikionyesha uzuri wa asili. Hii inadhihirisha umuhimu wa kilimo cha ndizi katika mazingira ya asili na uchumi wa eneo hilo.

Mafunga mengi ya ndizi ya kijani zimewekwa vizuri katika eneo la kuhifadhi. Ndizi zinaonekana kuwa zenye afya na zikiwa na rangi ya kijani kibichi, zikionyesha ubora wa mazao. Mandhari ni ya shamba au soko ikionyesha uzalishaji wa kilimo. Hii inatoa hisia za mavuno mazuri na umuhimu wa ndizi katika lishe na uchumi.

Watu kadhaa wako katika mazingira ya kiwanda au maabara wakitazama mtaalamu akionyesha kifaa au mchakato wa uzalishaji. Wote wamevaa mavazi rasmi ikiwa ni pamoja na vichwa vya kulinda. Mandhari inaonyesha umuhimu wa ushirikiano katika shughuli za uzalishaji na uhakikisho wa ubora katika tasmia.

Wakulima wawili wanachunguza mti wa ndizi wenye matunda. Wanaonekana wakiwa na furaha na kufurahia mavuno yao huku mazingira yanavyoonekana kuwa ya shamba yenye majani ya kijani kibichi. Kuna bango la nyuma linaloonyesha jina la KCB Foundation na Ahadi Kenya Trust. Hii inatoa hisia za shughuli za kilimo na umuhimu wa ushirikiano katika uzalishaji wa chakula.

Shamba la ndizi za rangi ya njano zikiwa zimepandwa kwenye mimea ya ndizi. Matunda yanaonekana kuwa ya afya na yamejaa yakionyesha ukuaji mzuri. Mandhari ni ya kijani kibichi na yenye mwangaza wa jua.

Mazingira ya kijijini ambapo kuna miti ya ndizi inayoonekana kwa wingi nyuma. Kuna nyumba zenye paa la mabati na sehemu moja ya paa inaonekana kuanguka. Mandhari inaonyesha hali ya asili na mazingira ya kilimo.

Mkulima anafanya kazi katika shamba la ndizi. Kulima anashughulika na kifaa. Kinawezekana ni kifaa cha kupima udongo au hali ya mimea. Mimea ya ndizi inaonekana nyuma yake, ina afya ikionyesha juhudi za kilimo. Hii inaashiria umuhimu wa teknolojia na utafiti katika kilimo.

Ng'ombe wengi wako ndani ya banda. Ng'ombe wamegawanywa katika sehemu tofauti, na kuna uzio unaowazuiya. Mifugo inaonekana kuwa katika hali nzuri, na kuna chakula kwenye sehemu ya kulisha. Mandhari ni ya mazingira ya shamba yaliyo ratibiwa vizuri, kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe.

Zizi la ng'ombe, likiwa na muundo ambao na paa la mabati. Ndani ya zizi, kuna ng'ombe wawili wakila. Mandhari ni ya uwanja mkubwa wa mashamba na mimea ya kijani kibichi imeizunguka. Pia kuna chombo cha kuhifadhi maji, kilichowekwa pembeni.

Mfugaji anachunga ng'ombe katika shamba la maziwa. Mfugaji amevaa mavazi ya bluu na anamlisha ng'ombe huku anapata maziwa. Ng'ombe huyu ni mweusi na mweupe na mazingira ni safi na yameandaliwa vizuri kwa ajili ya ufugaji. Hii inatoa hisia za kazi ngumu na umuhimu wa kilimo katika maisha ya kila siku.

Ndizi za kijani kibichi, zikiwa zimekwa kwa pamoja. Ndizi hizi zina onekana saza majani na shina la kijani. Zikionyesha hali ya uzito na ukarimu. Miongoni mwa ndizi hizo kuna baadhi zikiwa na shina lenye sehemu ya kijani kibichi, ndizi ni muhimu sana katika ujenzi wa mwili wa binadamu.

Mfugaji anatumia pampu kumtibu ng'ombe. Mfugaji amevaa mavazi ya kinga, ikiwa ni pamoja na koti ya njano na vifaa vingine vya usalama. Mandhari ni ya shamba na ng'ombe amesimama kwa utulivu. Hili inatoa umuhimu wa afya kwa mifugo na mbinu za kisasa za usimamizi wa mifugo.

Mchanganyiko wa ndizi za kijani kibichi zimepangwa kwa njia ya kuvutia. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zenye afya, zikiwa na rangi ya kijani angavu na zimeekwa karibu na mti wa ndizi. Mandhari ni ya kilimo ambayo inaweza kuwa shamba la ndizi. Ndizi za kijani mara nyingi hutumiwa katika mapishi tofauti kabla ya kuiva.

Mfanyikazi wa afya, anamimina maziwa kutoka kwenye pipa la chuma, katika mashini ya kusindika. Mfanyakazi amevaa koti la lab na kofia ya usafi. Akionyesha tahadhari za usafi. Mandhari, ni ya kisasa na safi. Huku ikionyesha mazingira ya kazi ya kitaalamu. Hii inatoa hisia za uzalishaji wa maziwa na umuhimu wa usafi katika tasnia ya chakula.

Mwanamke amesimama katikati la shamba ya ndizi, akiwa anatabasamu usoni mwake, amezungukwa na mimea ya ndizi. Ili matunda mengi. Kuna mabaketi au masanduku ya kuhifadhi ndizi karibu naye, mandhari ya kijamii ni uzalishaji, tukionyesha shughuli za kilimo na furaha ya mavuno mazuri.

Muuzaji wa ndizi anaonyesha bidhaa zake kwenye soko. Ndizi zimepangwa vizuri kwenye meza zikiwa na rangi ya manjano angavu. Mtu huyo anafanya biashara akijaribu kuvuta wateja. Hali hii inaashiria umuhimu wa biashara za kilimo na usambazaji wa kilimo katika jamii.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye udongo. Wana rangi ya madoa meupe na meusi na wanaonekana kuwa katika hali ya kupumzika. Hali hii inaashiria maisha ya shambani na utulivu wa wanyama. Inaweza pia kuonyesha mazingira ya kilimo au ufugaji wa mifugo.

Mimea ya ndizi. Zikiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji. Majani makubwa ya kijani kibichi yana onekana yakitokeza kutoka kwa shina zenye afya. Nimeya hiyo imepangwa kwa mpangilio mzuri na inavyo onekana ni katika mazingira ya shamba au bustani. Mandhari inaonyesha hali ya uzuri na ukuaji wa mimea.

Mtaalamu wa laboratory anamimina kioevu kutoka kwenye chupa ndogo hadi kwenye kipimo cha maabara. Anaonekana akiwa na koti la laboratory na kofia ya kuzuia vumbi. Mtaalamu huyo anazingatia mchakato huo kwa umakini, huku akionyesha umuhimu wa sahihi, katika kazi yake. Mandhari ni ya kisasa, ikitoa hisia za utafiti na uchambuzi wa kisayansi.

Wanakijiji, wanakikusanya ndizi katika shamba. Kuna ndizi nyingi zikiwa zimepangwa kwa moja, na watu wawili wanashughulikia na mavuno. Mmoja ameinama akichukua ndizi, wakati mwingine anaonekana akifanya kazi ya kupakia. Mandhari inamchanganyiko wa udongo na majani, ikionyesha shughuli za kilimo kijijini.

Mwanaume anatabasamu huku akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha alumini. Anaonekana akiwa na furaha na anashughuka na kazi ya kilimo hasa katika uzalishaji wa maziwa. Mandhari ni mazingira ya shamba na kuna vyombo vingine vya kuhifadhi maziwa vilivyo karibu.

Shamba la ndizi ikionyesha mimea ya ndizi ikiwa katika hatua tofauti za ukuaji. Majani makubwa yanaonekana kujaa na mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo. Mandhari ni ya mazingira ya shamba ikionyesha hali nzuri ya ukuaji wa mimea na mazingira ya kilimo.

Picha ya mkulima akiwa ameshikilia mahindi yaliyokomaa katika shamba. Mkulima amevaa kofia ya bluu na sindiria ya shati la rangi ya shaba. Nyuma yake kuna mikoba ya mahindi yenye majani ya kijani kibichi ikionyesha mavuno mazuri. Mtu huyo anaonekana mwenye furaha wa kujivunia kazi yake.

Ng'ombe wawili wamejilaza kwenye uwanja wa majani. Ng'ombe ana rangi ya kahawa na anaonekana kupumzika huku akikalia upande mmoja. Nyuma yake kuna ng'ombe mwingine na mazingira yaonekana kuwa ya asili yakionyesha eneo la malisho. Hali hii inaashiria maisha ya mifugo na umuhimu wa ufugaji katika kilimo na uchumi.

Ndizi ziko kwenye mti wa ndizi. Matunda haya ni ya rangi ya kijani kibichi yakionyesha hatua ya ukuaji . Majani ya mti yanavutia na ni yaonekana kua yenye afya. Hii inaashiria uzalishaji wa mazao na umuhimu wa kilimo katika chakula na uchumi.

Mwanamke anafanya kazi ya kuhudumia ng'ombe katika shamba la mifugo. Anaonekana akitumia hose , kuosha ng'ombe mmoja, huku wengine wakisimama katika sehemu zao. Mwanamke amevaa mavazi ya kawaida na anaonekana kujituma katika kazi yake. Mandhari inaonyesha sehemu ya ndani ya shamba, ikiwa na udongo na mwanga wa kutosha.

Mchakato wa kumwaga maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na mweupe amesimama kwenye eneo la malisho huku vifaa vya kisasa vikimwaga maziwa vikiwa vimeunganishwa kwenye matiti yake. Chombo la kuhifadhi maziwa kinaonekana karibu kikiwa tayari kukusanya maziwa. Picha hii inatoa hisia za kilimo cha kisasa na umuhimu wa teknolojia katika uzalishaji wa maziwa.

Ndizi imekatwa ikionyesha sehemu ya ndani, kijani kibichi cha ndizi kinaonekana na sehemu ya ndani ikiwa na rangi ya cream kidole kimoja kimeshikilia kipande hicho mandhari ni ya mchakato wa kuandaa na kupika ndizi.

Mchakato wa uzalishaji wa bidhaa ambapo nyuzi za poda zinaonekana zikitiririka kutoka kwenye mashini . Kila kitu kinaonekana kuwa katika mazingira ya viwanda, na mchakato wa uzalishaji umeandaliwa kwa usahihi. Picha hii inatoa hisia za teknolojia katika uzalishaji wa viwanda na umuhimu wa mchakato wa kiotomatiki .

Watu wawili wanafanya kazi katika eneo la kulinda ng'ombe. Mmoja anaosha ng'ombe kwa kutumia bomba la maji, wakati mwingine amesimama karibu na anasaidia. Hii inaonyesha kuwa ya kawaida katika shamba, ambapo ng'ombe wanatunzwa kwa kupewa huduma bora.

Mtu anavuna ndizi kutoka kwenye mti wake. Hii linaweza kuwa sehemu za shughuli za kilimo, ambapo wakulima wanavuna matunda ili kuyauza au kuyatumia kwa matumizi ya nyumbani.

Watu wawili wanafanya kazi ya kukusanya na kuandaa ndizi shambani. Wanatumia majani ya ndizi kama msingi wa kueka ndizi hizo. Mtu mmoja anachukua picha na kurekondi tukio hilo. Mazingira ni ya shambani na mimea ya ndizi inajitokeza nyuma.

Mti wa ndizi wenye matunda ya kijani kibichi, majani ya mti ni makubwa na ni ya rangi ya kijani angavu, yanaonekana kuwa yenye afya. Matunda yamekatalia vizuri kwenye shina, nayanaonekana katika hatua ya kwako. Hii inatoa mwonekano wa mazingira ya kilimo.

Mchakato wa kutengeneza jibini ikiwa na sehemu ya jibini iliyochunjwa katika kitambaa pamoja na sufuria yenye maziwa. Hali hii inaashiria utengenezaji wa bidhaa za maziwa.

Mtu amekamua maziwa kutoka kwa ng'ombe akiwa amekaa chini karibu na ng'ombe. Hii inaonyesha shughuli za ufugaji, hususan ufugaji wa ng'ombe wa maziwa katika jamii.

Ndani ya banda la ng'ombe ambapo ng'ombe wanakula na watu wawili wanaonekana wakifanya kazi au kuangalia. Hii inaonyesha shughuli za kilimo hususan ufugaji wa ng'ombe katika mazingira.

Mandhari ya shamba ikiwa na mimea ya ndizi na majani mabichi, chini ya anga la blue na mawingu meupe. Hii ni mazingira nzuri ya kilimo au uzuri wa kiasili unavyoonekana.

Bakuli limejaa maziwa ya mtindi au bidhaa ya maziwa ya asili. Maziwa haya mara nyingi hutumika katika vyakula vya jadi na yana faida nyingi za kiafya, ikiwa ni pamoja na kuboresha digestion .

Shamba lenye mimea ya ndizi na mimea mingine ya kilimo. Ardhi ni udongo wa rangi ya shaba na mimea ya ndizi inakua vizuri chini ya anga lililo na mawingu meupe.

Ng'ombe wa kutoa maziwa ni weupe na weusi, na mmoja yao anatazama kamera. Kuna choo cha maji karibu nao na mazingira ni ya ndani ya chumba cha ng'ombe.

Watu wawili wanafanya kazi kijijini. Mtu mmoja anashughulikia na chombo ya kuhifadhi maziwa kilichowekwa kwenye baiskeli. Wakati mwingine anamsaidia. Kuna vyombo vya maziwa vinavyonekana na mazingira inaonekana kuwa ya kijani kibichi na asili ya vijiji.

Mchakato wa kukamua maziwa kutoka kwenye ng'ombe, kifaa kinatumika kukamua maziwa na mwangaza unawaka kwenye sehemu ya ng'ombe. Mtu amevaa glavu anafanya kazi hilo.

Mche wa ndizi ukiwa na mabonge ya ndizi ya kijani. Ndizi ni tunda maarufu linalotumika katika vyakula mbalimbali na lina virutubisho vingi tena ndizi ni chakula muhimu sana katika mwili la binadamu ikiwemo ujenzi wa mwili na kuwa na afya mzuri.

Mtu mmoja aliyevaa kofia na kuvaa shati ya blue , ako kwenye shamba la ndizi akishughulikia mmea wa ndizi uliojaa matunda. Hali hii inaashiria shughuli za kilimo na umuhimu wa kilimo katika uzalishaji wa chakula.

Soko lenye bidhaa nyingi za ndizi ambapo ndizi zimepangwa kwa wingi kutoka kwenye magari mawili. Hii inaonyesha shughuli za biashara na usambazaji wa mazao katika soko kutoka shambani.